Chumba chenye mashine ya kutolea pesa, ambayo inaruhusu mtu mmoja kwa kuingiza kadi, ili kupata kiasi anacho kihitaji.

Afisa wa benki ya "ABSA", akiongea na mteja wake kuhusu huduma zinazotolewa hapo, kama vile mikopo, kufungua akaunti na kununua hisa.

Viongozi wakubwa wa benki iitwayo "BPR", wamesimama kwa adabu mbele ya kamera kwa ajili ya kuchukua picha, Huku mikono yao wengi wao wakiwa wameiweka mbele.

Benki iitwayo ''COOPERATIVE BANK'' inayotoa huduma ya kuhifadhi pesa, mikopo na wapo wateja wanaoingia ili kupata huduma.

Wateja wa vinywaji vya aina tofauti vyenye vileo, wameketi na wengine wamesimama karibia na duka linalouza vinywaji hivyo.

Sehemu inayouza vileo imepambwa na chupa za hizo vinywaji pamoja na madafu na viti vya kukalia wageni na meza ya kunywea, yupo muuzaji akiwasubiria wanywaji.

Kwenye duka wanalouza vinywaji aina tofauti vyenye vileo, amesimama mhudumu anayechanganya vinywaji ndani ya glasi ya chuma kubwa, ili kupata ladha tofauti .

Sehemu yenye mwanga hafifu wenye rangi nyekundu, bluu na njano; kuna viti, vyombo vya muziki, pamoja na vinywaji.

Duka linalouza vinywaji vya aina tofauti vyenye vileo, vimepambwa na viti na meza, pamoja na picha za ukutani, na chini zipo kapeti zenye rangi mbalimbali.

Ndani ya duka linalouza vinywaji vya aina tofauti vyenye vileo, kuna meza kubwa ambayo wateja wanasimama au kukaa ilikupata huduma ya hivyo vinywaji.

Magari yakiwa yanakaguliwa kwa chini baada ya kuinuliwa juu na mashine na wauzaji magari.

Kampuni ya magari ya Hyundai wameyapanga magari yao kwa ajili ya wateja kuyaona, kuyapenda na kununua.

Kampuni ya magari iitwayo “hyundai” wameyapanga magari hayo kwa ajili ya kuwaonyesha wateja na kuuza.

Muuzaji wa magari ya kampuni ya Hyundai amesimama mbele ya gari moja wapo lenye rangi nyeupe, huku akiwa yeye amevaa barakoa.

Muuzaji wa magari meusi madogo, wameyaegesha nje pembezoni mwa ukuta kwajili ya kuwauzia wateja wao.

Duka linalouza maziwa, kuna mashine inayohifadhi maziwa kwa ubaridi wa kudumu na pia ina sehemu ya kukingia, na kuweka pesa kwa njia ya kielektroniki.

Duka kubwa linalouza maziwa yaliyopakiwa kwenye vyombo tofauti kama: ndoo, makopo madogo na yamewekwa kwenye maboksi.

Duka wanalouza uza maziwa na mtindi lipo wazi, amesimama mteja anayepata huduma kutoka kwa wauzaji.

Mashine ya kuhifadhia maziwa kwa ajili ya ubaridi wa kudumu, yenye sehemu ya kulipia kwa njia ya kielektroniki, imewekwa nje ya duka yupo muuzaji akiliangalia.

Muuzaji wa maziwa na mtindi, amesimama ndani ya duka lake, kwa nyuma kuna mashine inayohifadhi maziwa kwa ajili ya baridi la kudumu na sehemu ya mteja kulipia kwa njia ya kielektroniki.

Mashine ya kuhifadhia maziwa kwa ajili yakupata ubaridi wa kudumu ina sehemu ya kukingia na mahali pa kuweka pesa kwa njia ya kielectroniki kwa ajili ya mteja.

Ndani ya duka linalotoa maziwa ipo mashine inaoweka maziwa kwenye ubaridi wa kudumu, na sehemu ya mteja kulipia kieletroniki.

Mbele ya duka linalouza maziwa, lipo mashine inayohifadhia kwa ajili ya ubaridi wa kudumu, na mahali pa kulipia kwa njia ya kielektroniki.

Mashine inayohifadhi maziwa kwajili ya ubaridi wa kudumu, inasehemu ya kukingia na kulipia kwanjia ya kieletroniki.

Mashine ya kuhifadhia maziwa kwa ajili ya kupata ubaridi wa kudumu, imewekwa nje na ina milango miwili na kwa juu kuna wateja wa maziwa hayo.

Mashine kubwa inayohifadhi maziwa lita nyingi, yenye ubaridi wa kudumu, na pia inasehemu ya mteja kuchota maziwa baada ya kuingiza pesa kwa njia ya kielektroniki

Mashine za kuhifadhia maziwa kwa ajili ya kupata ubaridi wa kudumu, zenye sehemu ya kukingia na sehemu ya kuweka kwa njia ya kielektroniki. Zimehifadhiwa katika chumba kikubwa.

Wauzaji wa maziwa na vitafunio kama mikate, wapo dukani wakiwa wanamimina maziwa hayo, walioyahifadhi kwenye madumu ya lita tano.

Mashine mbili zinazohifadhi maziwa kwa ubaridi wa kudumu, zimewekwa mbele ya duka, zina picha ya ng’ombe na picha ya mtoto.

Mashine ya kuhifadhia maziwa kwenye ubaridi wa kudumu ni sehemu ya mteja kuweka pesa kwa njia ya kielektroniki na kwa nje ina picha ya glasi ya maziwa.

Mashine ya kuhifadhia maziwa kwa ajili ya kupata ubaridi wa kudumu, imewekwa nje ya duka ili mteja aweze kujihudumia kwa kuweka pesa kwa njia ya kielektroniki na kupata maziwa.

Mashine ya kisasa ya kuhifadhia maziwa na ubaridi wa kudumu, yenye sehemu ya mteja kuweka pesa kwa njia ya kieletroniki. Imefunguliwa mlango na kuonekana kwa ndani.

Kwenye duka la kuuza maziwa ndani yupo muuzaji akimuelezea mteja wake aliyesimama mbele namna ya kutumia mashine zinazohifadhia maziwa kwa ubaridi wa kidumu.

Ndani ya duka linalouza maziwa na vitafunio, amesimama mteja aliyeyanunua na anazidi kuongea na muuzaji.

Mbele ya duka linalouzwa maziwa liitwalo mikumbune amesimama muuzaji wakike.

Mashine ya kuhifadhia, maziwa kwa ubaridi wa kudumu na pia ina sehemu ya kuyakinga na kuyalipia kwa njia ya electroniki.

Kwenye duka wanaouza maziwa wameweka mashine inayohifadhi maziwa kwenye baridi ya kudumu, kwa ajili ya wateja kuyapata pale ambapo watahitaji kwa kulipia kwa njia ya kielektroniki.

Ndani ya duka kuna mashine ya kuhifadhia maziwa kwa ajili ya kupata ubaridi wa kudumu. Ina sehemu ya kuwekea pesa kwa njia ya kielektroniki, na kukingia.

Kwenye duka wanalouza maziwa yupo mhudumu akiwapimia wateja wake kwenye bilauri za plastiki, mbele ya mashine inayoweka maziwa kwa ubaridi wa kudumu na yenye sehemu ya kulipia kwa njia ya kielektronoki.

Mashine ya kuhifadhia maziwa kwa ajili ya kupata ubaridi wa kudumu, ina matairi kwa chini na pia ina sehemu ya wateja huweka pesa kwa njia ya kieletroni na kupata maziwa wanapohitaji.

Mashine ya kuhifadhia maziwa, kwajili ya kupata ubaridi wa kudumu, imewekwa nje ya duka tena inasehemu ya kulipia pesa kwanjia ya kielotroniki.

Mashine ya kuhifadhia maziwa kwaajili ya ubaridi wa kutosha ina picha ya ngombe, sehemu ya kuwekea pesa kwa njia ya kielectroniki na kukingia maziwa yupo mteja aliesimama mbele yake na kupata huduma.

Mbele ya duka linalouza maziwa yupo dereva anayeendesha chombo chenye matairi mawili ambapo nyuma yake amefunga matenki mawili ya chuma yaliyowekwa maziwa ndani yake.

Duka linalouza maziwa, wapo wateja wamesimama kwa nje wakiwa wamepanga foleni, na wahudumu wakiwahudumia.

Kwenye duka wanalouza maziwa, lipo mashine linalohifadhia maziwa kwa ubaridi wa kudumu, yenye sehemu ya kukingia na sehemu ya kuweka pesa kwa njia ya kielotroniki.

Mbele ya duka linalouza maziwa, amesimama mteja akisubiri kupewa huduma. Yupo muuzaji ndani, akimhudumia.

Mashine mbili za kuhifadhia maziwa kwa ajili ya kupata ubaridi wa kudumu, na zenye sehemu ya kulipia maziwa hayo kwa njia ya kielektroniki.

Mashine ya kisasa inaotumika kuhifadhia maziwa kwenye baridi wa kudumu, na ina sehemu ya kulipia kwa njia ya kielekroniki pale ambapo mteja atahitaji.

Duka wanalouza maziwa, wameweka picha za ng'ombe kwa kubandika kwenye ukuta wa hilo duka. Pia wana mashine inayotunza maziwa kwa ubaridi wa kudumu.

Mlangoni mwa duka linalouza maziwa, yupo mhudumu amesimama hapo, akisubiria wateja kuingia.

Duka wanalouza maziwa, wamelitoa nje, mashine inayohifadhi maziwa kwa ubaridi wa kudumu na kuruhusu wateja kulipia kwa njia ya kielektroniki pindi pale watakapohitaji.

Duka wanalouza maziwa wamesimama wateja wengi kwa nje huku wapo wakisubiri kupewa huduma.

Mbele ya duka linalouza maziwa, amesimama mteja ambaye anasubiria kupatiwa maziwa aliyokwisha nunua.

Duka la maziwa ya ng'ombe, mtindi na chai limefunguliwa. Kwa nje zipo picha za ng'ombe na kwa ndani yupo muuzaji.

Wateja wa maziwa wanakunywa maziwa wameketi kwenye viti hapo dukani, wakigonga glasi zao zenye maziwa huku wakitabasamu.

Mteja wa maziwa akiweka pesa kwa njia ya kielektroniki, kwenye mashine inayohifadhi na kutoa maziwa yenye ubaridi wa kudumu.

Mteja amesimama mbele ya mashine ya kisasa, yenye picha ya ng’ombe inayohifadhi maziwa kwa ubaridi wa kudumu, akiyalipia kwa njia ya kielekroniki, huku akikinga maziwa na glasi mkononi.

Mteja amesimama mbele ya mashine ya kuhifadhia maziwa kwa ubaridi wa kudumu, akiingiza pesa kwa njia ya kielektroniki, huku akisubiria maziwa yajae kwenye glasi aliyoishikilia, mbele ya hiyo mashine.

Mashine ya kisasa yenye picha ya ng'ombe kwa nje, huhifadhi maziwa kwa ubaridi wa kudumu. Mteja anayapata moja kwa moja, baada ya kuweka pesa kwa njia ya kielektoniki.

Makochi, viti na vitanda na meza za kulia chakula na zingine zenye makabati kwa chini zenye rangi nyeupe, kijivu.

Duka liitwalo "Ashley", linalouza mali mbalimbali za ndani kwa mfano: makochi, makabati, viti na meza, vyote vinavyowekwa sebuleni.

Makochi, meza, mito, makabati, vitanda vimewekwa tayari kwa ajili ya kuwauzia wateja watakayoyapenda na kununua.

Mafundi ambao wanatengeneza makabati, meza, makochi na viti; wakiwa wanaranda mbao na kuzikata kwa kutumia vipimo ili kutengeneza mali hizo.

Vitanda vilivyotengenezwa na mbao vyenye makabati kwa chini vipo tayari kwa ajili ya kuwauzia wateja.

Makochi pamoja na mito na meza zake yametengenezwa na kuwekwa tayari, kwaajili ya kuwauzia wateja

Duka lilounauza vitu vya samani, mali za ndani, na ofisini kama vile makochi na mito yake, meza za kusomea, meza za chakula, pamoja na taa, makabati na urembo wa ukutani.

Vitanda viwili vyeupe vyenye makabati kwa chini lipo moja wapo, likiwa limefunguliwa juu yake kuna magodoro yenye majaradio.

Vitanda vya mbao na chuma vilivyotengenezwa, vimewekwa nje tayari kwaajili ya kuwaonesha wateja na kuvinunua.

Wauzaji wa makochi, viti, meza na vitanda wamepanga mali hizo za ndani kwaajili ya kuuzia wateja.

Mbele ya duka linalouza mali za ndani za samani, kama vile makochi, na mito yake yenye rangi ya kaki, kijivu, na nyeusi, amesimama anayeuza pamoja na mteja wake.

Makochi na mito yake, ya aina tofauti yamewekwa nje tayari kwajili ya kuwauzia wateja watakayo yaona na kuyapenda.

Meza ya chakula, viti vya kukalia watu na kabati la kuhifadhia vyombo kama sahani, vijiko, vikombe zimetengenezwa kwa mbao na kupakwa king'arisho tayari kwa ajili ya kutumika.

Ndani ya hoteli sehemu ya mapokezi, wapo wateja wamesimama ili kupata huduma zinazotolewa kama chakula, mahali pa kulala.

Mahali penye chumba chenye viti na sehemu ya kupokelea wageni na kuwapa maelekezo, kwa ajili ya kuwapa huduma ya kulala au chakula.

Ndani ya hoteli yenye sehemu ya mapokezi, wapo wahudumu wadada wawili, wakimpa maelekezo mteja aliyesimama mbele yao.

Ndani ya hoteli, sehemu ya mapokezi iliyopambwa na maua na picha za ukutani, amesimama mteja akipata huduma kutoka kwa wahudumu, mmoja wapo ni mwenye jinsia ya kike.

Sehemu ya kulia chakula yenye viti, meza na makochi. Wamekaa wageni wenye asili ya kiafrika na kizungu wakila kwa pamoja.

Ndani ya hoteli sehemu ya mapokezi, amesimama mhudumu wa kike, akisubiria wageni kuja kupata sehemu ya kulala na chakula, viko viti, makochi na meza za kukalia.

Ndani ya hoteli sehemu ya kupata chakula, yupo mhudumu aliyemletea chakula mmoja wa wateja wake.

Muuzaji wa matunda mananasi, maembe, ndizi yupo tayari kuwauzia wateja wake.

Ndani ya soko kuna wauzaji wa mazao tofauti kama magimbi, ndizi, nyanya wakiwahudumia wateja wao.

Soko kubwa lenye wauzaji wengi wa aina tofauti ya vyakula na mazao, wakiwahudumia wateja wao.

Soko lenye wauzaji wa mazao aina tofauti kama, pilipili hoho, vitunguu, nyanya, viazi, pamoja na mifuko, wakiwepo wateja wanao nunua.

Soko linalouza matunda ya aina mbalimbali, kama matikiti, maepo, maembe, mananasi. Pia, wapo wauzaji wakiwa wameketi pembezoni, wakisubiria wateja kuwahudumia.

Ndani ya soko Kuna wauzaji wa vitu aina tofauti kama vile; Mabegi ,Vyombo ,Nguo na wapo wateja wanaonunua.

Ndani ya soko kubwa linalouza nguo kama vile masweta, magauni na vikapu ambavyo vinatumika na akina mama, wapo wauzaji wameketi kuwasubiria wanunuzi.

Soko kubwa wamejaa wauzaji wa aina ya mazao tofauti, wakiwa wamekaa katika sehemu zao, na kusubiria wateja. Mazao kama nyanya, maharagwe, viazi, parachichi na vitunguu swaumu.

Mteja yupo sokoni amesimama mbele ya muuzaji wa mazao aina tofauti tofauti kama; mchele, maharage, kunde na njugu mawe.

Nyanya, kabeji, vitunguu, mapapai, viazi yakiwa yamewekwa kwenye mabeseni na kupangwa vizuri na wauzaji hawa, tayari kwa ajili ya kuuza.

Muuzaji wa nyanya, ameshikilia mfuko alioupangilia nyanya zake humo, tayari kwa ajili ya kuwapa wateja wake waliosimama mbele ya meza yake ya biashara.

Muuzaji wa maembe bolingo, ndizi za kuiva na mananasi amevaa mavazi ya rangi zambarau, ni mmama anayeuza matunda hayo hapo sokoni. Nyuma yake kuna wauzaji wenzake wakiwa wapo tayari kuwahudumia wateja.

Nguo zenye rangi tofauti za kiume zilizoning'inizwa na kupangwa kwenye makabati ya wazi kwa ajili ya wateja kuona na kununua.

Duka kubwa linalouza nguo za jinsia ya kike na ya kiume, wakubwa kwa watoto. Zikiwa zimening'inizwa juu ya makabati yaliyowazi.

Duka kubwa linalouza viatu vya umri, rangi na mtindo tofauti vinavyovaliwa na watoto wa kike, vimepangwa na kuning'inizwa kwenye kabati la wazi.

Duka kubwa linalouza nguo za jinsia ya kiume kama vile mashati, makoti, zilizokuwa zimening'inizwa, na zingine kukunjwa na kupangwa vizuri juu ya meza.

Ndani ya duka kubwa wanauza viatu vya kiume pamoja na nguo. Wapo wauzaji wanao wahudumia wateja wao.

Duka kubwa linalouza nguo za watoto wakike, zimepangwa vizuri yakiuza nguo za miaka na za rangi tofauti

Jengo refu lenye ghorofa tatu ambalo limejaa maduka yanayouza vitu tofauti kama nguo, simu, wakala wa benki na mabegi.

Duka kubwa linalouza nguo aina tofauti: kama vile vitambaa, magauni, sketi na viblauzi. Zote ni nguo za kike pamoja na vipochi, wapo wateja wanaonunua.

Duka linalouza vinywaji aina tofauti. Wapo wahudumu waliovaa sare wakiwahudumia wateja wao waliokaa viti vya mbele.

Duka kubwa linalo uza nguo na viatu vya kike, vyenye rangi na umri tofauti.; Zikiwa zimening'inizwa kwenye makabati ya wazi, tayari kwa kununuliwa.

Duka kubwa lenye sehemu ya kuweka sabuni zilizopangwa, kwa ajili ya wateja kuchagua ni ipi watakazotaka kwa kutumia kigari kubebea vitu hivyo.

Kwenye duka kubwa wanalouza vitu vya aina tofauti, kiwemo vyakula. Yuko mhudumu aliyevaa tisheti nyekundu na viatu, akishikilia kikapu chenye vitu na kuvipanga.

Duka linalouza vyombo vya plastiki vya muundo tofauti, kama vile: kikombe, sahani, jagi, bilauri na chujio, vyote vimepangwa kwenye makabati ya wazi.

Duka kubwa linalouza viatu vya michezo vya aina mbalimbali vyeupe, vyeusi, vyekundu, vilivyowekwa kwenye makabati ya wazi tayari kwa ajili ya kuuza.

Ndani ya duka kubwa, limejazwa vyakula vilivyopangwa sehemu tofauti, na vipo vingine vilivyowekwa ndani ya vifungashio, kama vile matunda, mikate, na vinywaji.

Duka kubwa linalouza vitu vya aina tofauti na kwa mbele kuna sehemu ya muhudu anayepokea hela baada ya kukagua mzigo.

duka lenye bidhaa na mifuko tofauti ya yaliyojazwa kama vile mahindi maharage na mbegu za maboga